Muuzaji wa mayai ameshikilia mwavuli wa manjano unaosoma,"Mama miradi Millicent Omanga" katika harakati za kampeni ili aweze kuchaguliwa kama mwanasiasa katika kipindi kinachokuja.

Jaji wa mahakama makuu Martha Koome yuko katikati wa picha hii akiwa na wenzake, wote wakiwa wamejawa na furaha kwa kujumuika pamoja.

Mfanyikazi katika ofisi ya serikali ya Kenya ana furaha tele kumhudumia mwananchi kwa namna moja au nyingine apate usaidizi.

Mashabiki hawa wengi, wamejitokeza uwanjani baada ya kuvutiwa na mchezo wa kandanda ili waweze kujionea mambo yanavyotendeka pale na waweze kuiunga timu hiyo yao mkono. Huku wakiwa wamevalia jezi za timu ya Kenya.

Ni katika ofisi za huduma ya serikali ya Kenya ambapo wananchi wameketi wakishughilikiwa na wafanyakazi ambao wanarekodi ujumbe wanaoupata kutumia kompyuta.

Mwananchi anapoingia katika ofisi za huduma za serikali, kwanza anapatana na dawati na ujumbe ambapo wafanyakazi wanamwelezea mahali atakapoenda ili aweze kupata usaidizi wa jambo lililomleta.

Ni hafla ya serikali ya kenya, ambapo tunamwona rais wa nchi amesimama na jaji wa mahakama kuu na nyuma yao tunaona wanasiasa wengine.

Hapa ni uwanjani, wachezaji wawili wa mpira wanaonekana kuung'ang'ania. Mmoja mwenye jezi ya samawati na mwingine mwenye jezi ya manjano. Nyuma yao kuna mashabiki walioketi, kuliko na bendera ya Kenya.

Mashabiki wa soka wako uwanjani wakishangilia kwa furaha kubwa. Wamevalia jezi zenye nembo, Sportpesa za rangi ya manjano na zingine kijani. Mchezo muhimu unaendelea.

Habari za televisheni ya Citizen, zinamwonyesha mwanamke akitoa hotuba yake katika maeneo ya mahakama. Kwenye meza kuna chupa za maji na nyuma yake kuna bendera ya kenya.

Uwanjani huu kuna mwanamke aliyepanua mdomo na akainua bendera ya taifa la Kenya kama ishara ya kusherehekea ushindi wa timu hii iliyokuwa ikichezea hapa. Nyuma yake kuna mashabiki wengi walioketi.

Hawa ni washabiki wa mpira, wamejitokeza kusherehekea ushindi wao katikati mwa barabara huku wengine wakiwa juu ya basi ili kuonyesha furaha walio nayo.

Hii ni hafla ya kitaifa, ambapo rais wa nne wa jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta, alikuwa akipewa mamlaka na kutawazwa kamilifu.

Hizi ni serikali za huduma za serikali ya Kenya, ambapo wafanyikazi wanaonekana kurekodi data kwenye kompyuta na kuwashughulikia wananchi kwa njia mbali mbali.

Hapa ni uwanjani. Mashabiki wa timu hii ya Tusker wamevalia jezi za rangi ya manjano na wanashabikia timu yao kwa kuwa pamoja nayo.

Huyu ni mwanariadha aliyeruka juu katika uwanja wa mbio. Kando yake kuna watu walioketi na nyuma kuna viti vya mashabiki. Ameandikwa jina Kipchirchir.

Wachezaji hawa wa mpira wa kikapu wanawake wanne wametabasamu sana wanapigwa picha hii. Aliyehapo nyuma ameshikilia mipira miwili kenye mabega yake.

Jaji wa mahakama makuu anayefahamika kama Martha Koome amevalia mkufu wa manjano na miwani. Anaonekana kuwa na furaha anapohutubia wananchi wa Kenya.

Ukiingia kwenye ukumbi huu unapatana na dawati la ujumbe wafanyakazi walio hapo watakuelekeza unapofaa kwenda kutoka hapo ili kushughulikiwa kulingana na usaidizi unao hitaji.

Wananchi wamepanga foleni kubwa inaloingia kwenye hema hili ambalo lina afisa wa DCI ambaye anawahudumia na kurekodi ujumbe kwenye kompyuta iliyo kando.

Kulingana na jezi ambazo wamezivalia za rangi ya samawati, wachezaji hawa wako uwanjani ila wanawashabikia wenzao ambao wanacheza wenyewe.

Uwanja una rangi ya bendera ya Kenya. Mwanariadha ameruka juu hewani wakati wa shindano la riadha. Referee anakagua jinsi anavyotekeleza mchezo wake.

Hapa ni uwanjani. Mashabiki hawa wanaonekana kushangilia bao iliyofungwa kwa kuinua mikono yao juu pamoja na bendera za taifa la Kenya. Wamevalia jezi zilizoandikwa Tusker.

Hapa ni uwanjani. Mchezo wa kandanda unaendelea. Kuna watu wengi waliojitokeza kushuhudia. Shabiki mmoja aliyevaa nguo nyeusi ameinua bango la samawati lililo na maandishi meupe.

Wachezaji wawili, makandanda, wanaoendea mpira. Mmoja ana jezi ya samawati, mwingine ya kijano. Nyuma yao, mna mashabiki waliokuja kuunga timu zao mkono.

Uwanjani, mchezo wa kandanda unaendelea. Timu moja imevalia jezi nyekundu na nyingine yenye rangi ya manjano. Mashabiki wengi wamevutiwa kuja kutazama huku wakiiangalia kwa makini.

Rais wa Jamhuri ya Kenya anasalimia mawakili na majaji ili kuwapongeza kwa kazi yao wanayoendeleza katika mahakama ya nchi.

Ni katika ofisi za Huduma za serikali ya Kenya. Ambapo wateja wamesimama ili waweze kushughulikiwa na wafanyikazi wanarekodi ujumbe huo kupitia kwenye kompyuta.

Wanariadha hawa wa taifa la Kenya baada ya kuibuka washindi na hivyo kupigwa picha pamoja wakiwa wameinua viatu vyao na nyuma yao kuna mashabiki waliokuja kuungana nao katika uwanja huu.

Mchezaji wa kadanda akiwa uwanjani akimiliki mpira. Amevalia jezi ya rangi ya samawati na nambari ishirini na nne. Mwingine ana ya manjano akimfuatilia kwa karibu.

Hapa ni uwanjani. Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wanaonekana kuwa na furaha kuiunga mikono. Wengine wamevalia jezi za kijani na wengine wamevalia nyeupe.

Ni hafla ya kitaifa, Watu wanafuraha tele wananekana wakitabasamu huku wakiwa wameshikilia bendera ya kenya wakisherehekea jambo la ushindi fulani.

Hili ni kundi kubwa la watu barabarani, mmoja ameinua bango yenye picha ya kiongozi na maandishi yanayosoma Raila Kalonzo mabadiliko ni sasa, aliye mbele ana fulana nyeusi.

Hii ni hafla ya kitaifa ya kumuapisha rais wa tano wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto ambaye ameishikilia biblia akipeana kiapo cha kutumikia nchi.

Kundi kubwa la watu wanashiriki katika shughuli fulani ya usajili nje. Mwanamke aliyevaa suti nyeusi ameketi akijaza nyaraka zilizo kwenye meza akionyesha jukumu lake rasmi.

Ni kikapu cha plastiki kilichowekwa kwenye sakafu, kina muundo wa matundu madogo na kinaonekana kuwa safi. Kimeekwa karibu na mlango na inatumika kuhifadhi vitu kama nguo na vifaa vingine vya nyumbani.

Mashabiki hawa wako uwanjani. Wanaonekana wana furaha tele na wameinua mikono juu kushabikia timu yao, huku wakiwa wameshikilia bendera za taifa la Kenya.

Hawa ni wachezaji wa timu ya soka, wakiwa wamekusanyika katikati ya uwanja baada ya mechi, wakisherehekea ushindi. Wengi wamevaa jezi nyeusi wanapiga makofi na kuinua mikono kwa furaha, huku watazamaji wakiwa kwenye kiti.

Kutoka upande wa kulia ni jaji wa mahakama makuu anayefahamika kama Koome, na rais wa Jamhuri ya Kenya, William, na kando kabisa kuna mlinda usalama wake.

Watu wachache wameketi katika eneo la utoaji huduma wakishughulikiwa na maafisa walioko kwenye kaunta zilizoandikwa majukumu tofauti. Kuta zimepambwa na rangi za bendera ya Kenya ili kuwakilisha nchi.

Wachezaji hawa wa mpira wa kikapu wako uwanjani. Timu moja ina jezi ya rangi ya samawati na ingine nyekundu. Nyuma yao kuna mashabiki wengi waliohudhuria, ili kuwaunga mkono na kushuhudia.

Kundi kubwa la watu wenye furaha wanaonekana uwanjani. Wananyoosha mikono juu wakishangilia, baadhi wakiwa na vuvuzela. Umati huu unaonyesha msisimuko na ushiriki wa jamii katika matukio ya umma.

Wateja hawa wanangoja kuhudumiwa na mfanyakazi katika ofisi za huduma za serikali za Kenya huku akitabasamu kwa furaha kuwaelekeza na kuwasaidia mahali popote ambapo anaweza katika maswala yale.

Kwenye hii picha wanaume watano wakiwa kwenye mkutano au mazungumzo ndani ya ofisi. Mmoja anaonekana kubwa afisa wa huduma Kenya akiwa amekaa kwenye dawati iliyo na kompyuta ya kurekodi ujumbe.

Hiki ni kituo cha kutoa huduma za serikali kwa wananchi wa taifa la Kenya. Kina madawati mbalimbali. Wafanyakazi huhifadhi ujumbe katika kompyuta. Watu walioketi wanashughulikiwa.

Jaji wa mahakama makuu anayefahamika kwa umaarufu mkubwa kama Martha Koome, anaonekana akikula kiapo kabla ya kuhutubia wananchi wa taifa la Kenya.

Watu hawa wana nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya. Mmoja mwenye nguo na kofia nyeusi anaipuliza vuvuzela na mwingine kando yake mwenye nguo nyekundu ana furaha sana.

Timu ya wachezaji wa kike, wamevalia jezi za samawati, wamekusanyika katikati ya uwanja. Wanaonekana kujadili mikakati. Nyuma yao kuna viti vingi vya mashabiki ambavyo havijajaa kabisa. Watu wachache wameketi wakiangalia kinachoendelea pale.

Ni katika ofisi za huduma za serikali ambapo wananchi wamepanga foleni kubwa ili kuweza kushughulikiwa na kutatuliwa mambo ambayo yaliwaleta. Wafanyikazi wanatumia tarakilishi kurekodi ujumbe ili kuweza kuutumia baadaye.

Ndani ya ofisi za huduma za serikali, kuna wananchi walioketi wakingoja na wengine waliosimama na kupanga foleni wakihudumiwa pale.

Ndanibya hema nyuepe, mwanaume aliyevalia fulana nyeusi anahudumia watu waliopanga foleni hapa wakingojea zamu yao. Kwa umbali tunaona maua yenye rangi ya kijani. Anaweka ujumbe huo kwenye kompyuta.

Mashabiki hawa, wamejitokeza kwa wingi na kusimama uwanjani ili waweze kuiunga mkono timu ambayo wanaoipenda. Wengi wao wanaonekana kujifunikia na bendera ya nchi ya Kenya wanapotazama kinachoendelea.

Hivi ni vitambulisho vipya vya wananchi wa Kenya. Vimeekwa kwenye katoni zilizowekelewa juu ya meza, ili wenyewe waje wazichukue, wakweze kutumia kwa matumizi mbali mbali ya kitaifa.

Uwanja huu unanyasia nzuri la rangi ya kijani. Wachezaji hawa walio na jezi za manjano, wanainua mikono kushukuru mashabiki wachache waliohudhuria hafla hii kuwaunga mkono.

Mchezaji huyu maarafu wa timu ya kitaifa ya Kenya, anajulikana kama Michael Olunga. Amevalia jersey ya rangi nyekundu na amezungukwa na wengine wenye manjano. Nyuma yao kuna mashabiki wengi.

Katika afisi ya serikali ya Kenya kuna wafanyikazi wawili walio mbele ya kompyuta na wanafanya kazi ya kupeana vyeti vya kuzaliwa na vya kufa.

Rais wa Jamhuri ya Kenya, chifu wa mahakama kuu na spika wa seneti la bunge, wameshikilia vyeti vinavyoonyesha kitu rasmi ya kuidhinisha sherehe fulani inayoendelea katika wakati huo.

Mashabiki hawa wa mpira wamekusanyika katika eneo hili ili kuweza kuiunga mkono timu yao ya Al-Aziza wakiwa na furaha tele.

Wananchi wamepanga foleni kubwa ili kuhudumiwa na mfanyikazi wa serikali kutoka afisi zinazojulikana kama vile DCI anayetumia kompyuta kuwahudumia.

Amevaa jezi ya kijani kibichi akiwa ameshika mpira. Mwenzake ana nyeupe na ameunyoosha mkono wake juu ili kuzuia bao. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wamekalia viti vyekundu.

Hapa, ni ndani ya ofisi za uhamiaji. Watu wengi wame panga foleni kujisajili au kuchukua pasipoti zao huku wakizilipia ili waweze wakazitumia katika shughuli zao na hivyo wana furaha sana.

Timu ya wachezaji wa mpira inasherehekea kombe waliloshinda kwa mchezo huo na kuna mtoto aliyeungana nao na akaweza kuinua mpira juu kwa hali ya kusherehekea.

Hili ni kundi la watu waliokongamana pamoja mahali panapoonekana kama kwenye uwanja na wanajadiliana maswala ya michezo huku wakifurahia kushabikia timu yao.

Hapa ni katika ofisi za huduma za serikali ya Kenya. Wananchi wameketi wakihudumiwa na wafanyikazi ambao wanaonekana kurekodi ujumbe kwenye kompyuta ambazo zimewekwa juu ya meza.

Hapa ni katika ofisi za huduma ya serikali ya Kenya. Kuna wananchi ambao wamesimama wakisikiliza kwa kina anayewashughulikia huku akirekodi ujumbe kupitia kompyuta yake.

Watu wenye nyuso zilizopakwa rangi ya bendera ya Kenya wako kwenye tukio. Mwanaume katikati amevaa jezi ya raga akitabasamu kwa furaha. Mwanamke aliye kushoto amevaa kofia nyeupe na shati jekundu huku yule wa kulia amevaa kilemba cha kitamaduni.

Ndani ya afisi za huduma za serikali ya Kenya, ambazo zinawakilishwa kwa rangi nne; za kijani, nyeupe, nyekundu na nyeusi. Zinaonekana kuendeleza shughuli za kufurahisha wananchi.

Mwanafunzi anandika kwenye karatasi iliyo mezani huku akielekezwa na mwanamke aliyesuka nywele na akavaa nguo nyeupe na saa mkononi.

Jaji wa mahakama makuu anayefahamika kama vile Koome ameandamana na wenzake anapotoa hotuba, wengi wao wakiwa wamevaa suti.

Kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga akitoa hotuba yake kwa wanahabari huku kando wanasiasa wengine wakisikiliza.

Huyu ni jaji wa mahakama mkuu kwa jina la Martha Koome. Amekalia kiti cheusi akavaa miwani na nguo za rangi ya samawati huku akitoa hotuba yake kuhusu nchi.

Watu wengi wamekuja pamoja uwanjani ili waweze kuiunga mkono timu yao ya mchezo wa kandanda wakiwa na furaha tele huku mwanamke mmoja aliye na nguo nyeupe akiwa na bango linalosoma Gor Mahia.

Mchezaji wa mpira wa kikapu aliyevaa jezi nyeusi wa timu ya Kenya, ako tayari kumchenga mchezaji aliye na jezi ya kijani kibichi, ambaye ameinama akingoja mpira.

Serikali imeandaa hafla ya michezo, imevutia mashabiki wengi waliojaza uwanja na wakimbiaji ambao wako tayari , pamoja na wanahabari ambao wako kando wakikusanya taarifa.

Mfanyikazi mwanamke aliyevaa nguo nyeusi yenye baji ya bendera ya Kenya, anaonekana akiwahudumia wananchi katika ofisi za Kenya za serikali.

Uwanja huu una nyasi nzuri za kijani. Wachezaji wawili wanauendea mpira, mmoja amevalia jezi ya samawati mwingine manjano. Wote wanaufurahia sana.

Mwanaume aliyevaa suti anapokezwa cheti na kuvalishwa kofia nyekundu kuonyesha anajiunga na chama kile cha kisiasa kinachojiita Kenya Africa National Union.

Wanariadha hawa wanaonekana wenye furaha wakisheherekea ushindi katika mchezo wao huku wameshikilia bendera ya Kenya na kuinua mikono yao juu kuonyesha nambari waliokuwa ni namba moja.

Hii ni mchezo wa mpira wa kikapu. Kuna wanawake ambao wamevaa nguo nyeupe na kuna mmoja aliye na mpira aliye na nguo za samawati anapocheza.

Hapa ni uwanjani. Mchezo wa kandanda unaendelea. Watu hawa wawili wanauendea mpira. Mmoja amevaa jezi ya manjano na mwingine nyekundu. Nyuma yao kuna mashabiki wengi.

Uwanjani mashabiki walijitokeza kwa wingi ili kuiunga mkono timu yao huku wameinua mikono juu kuashiria furaha walio nayo. Wengine wakiwa na firimbi mdomoni kupuliza kama kusherehekea.

Mwanaume huyu aliyevalia kofia ya samawati kwenye mkono wake wa kulia ameshikilia pasipoti na mkono wake wa kushoto ana viti vingine alivyo pewa kwenye ofisi ya uhamisho.

Hapa ni katika uwanja wa nyayo. Mwanaume huyu anaonekana akijipiga picha na marafiki zake. Nyuma yao mna mashabiki wengine wengi waliojaa humo.

Kiongozi wa upinzani Raila Amollo Odinga pamoja na watu ambao ni wa chama cha kisiasa chenye lebo PNU kinaposherehekea kuhitimisha miaka kumi na mitano.

Hapa ni uwanjani. Wachezaji wa mpira wa kadanda wameungana pamoja katikati ili kuzungumza kabla ya mechi kuanza. Na nyuma yao ni mashabiki wengi waliohudhuria tukio hilo.

Uwanja huu una nyasi yenye rangi za kijani wachezaji walio vaa jezi za manjano, Wanainua mikono kuwapongeza mashabiki wachache walioweza kuhudhuria hafla ili kuwaaunga mkono.

Uwanja huu una nyasi cha kijani. Wachezaji wametoka kujumuika pamoja, kusherehekea bao waliloifunga. Wanaonekana kujadiliana ili kupanga mikakati ya jinsi watakavyo endelea na shughuli yao pale.

Kati ya wachezaji hawa wawili mmoja ana jezi ya rangi ya samawati. Mwingine amepanua mdomo wake wazi kwa ghadhabu baada ya labda kufanya asichofaa kuwa akitenda hivyo hajafurahi.

Watu hawa wamevaa nguo za samawati, kofia za samawati wameketi chini na wakainua mikono juu. Baadhi yao ni wanasiasa na hiki ni chama.

Wanasoka wawili wanashindana kumiliki mpira uwanjani. Mmoja amevaa jezi la rangi nyeupe mwingine nyekundu. Nyasi ya kijani inaonekana vizuri.

Uwanjani huu, mchezo wa kandakanda unaoendelea. Wachezaji wa timu moja wana jezi za rangi ya machungwa, hawa wengine ya kijani. Nyuma yao kuna mashabiki wengi waliovutiwa kuja kutazama.

Uwanjani huu kuna wanariadha saba ambao wanashindana mbio, nyuma yao kuna mashabiki ambao wamekalia viti vya rangi ya kijani wamejumuika mahali hapa kushuhudia hafla hii ya kitaifa.

Ndani ya ofisi za serikali za uhamiaji, wananchi wameketi wakingoja kufikiwa kuhudumiwa huku wengine wamepanga foleni kupata ili usaidizi waliokujia katika maeneo haya.

Wananchi wenye bendera za Kenya wanaandamania haki zao zitekelezwe ili waweze kuendelea katika hali dhabiti. Hapa mbele kuna mzungu ambaye ameungana nao.

Hapa ni uwanjani, kwenye mchezo wa kandanda. Kuna timu iliyovalia jezi ya kijani na iliyovalia ya manjano. Kwa sasa, zote ziko bao moja kwa moja.